Noti za Kenya za shilingi miatano zilizowekelewa upande zote mbili, ambapo upande mmoja imechorwa aliyekuwa rahisi wa kwanza wa Kenya, raisi mstaafu Jomo Kenyatta, ambapo kwa noti yenyewe rahisi amevalia suti na tai.

Mahali pa kuuzia gari ambapo gari lililohapo ni gari la nyeusi lililo mpya, na mtu aliyesimama hapo mbele ameonekana kulishikilia. Mtu mwenyewe amevalia suti ya nyeusi aliye na shati ya rangi ya nyeupe ndani.

Matatu iliyo ya rangi ya jivu ambapo matatu yenyewe namba yake ni KDC 889P, ambapo limesimama nje ya barabara na kunaonekana ni usiku. Gari lenyewe liko na magurudumu ya rangi ya nyeusi.

Watu watatu waliosimama kwenye kaunta ambapo kaunta zenyewe zimeandikwa Mpesa na watu wenyewe. Aliyekatikati amevalia buibui la rangi ya nyeusi na hijabu ya rangi ya nyeupe. Walio kandokando ni wanaume wawili. Mmoja aliyevalia nguo ya rangi ya kahawia.

Katika duka la kuuza nyama, ambapo wauzaji wa nyama wamevalia nguo zao za rangi ya nyeupe , ambapo kuna nyama zilizokata katwa na kuwekwa kwenye mahali pa kuuzia. Zingine zimeanikwa kwa machuma hapo kando zinazongojea kukatwa katwa na kuuziwa kwa wateja.

Mahali pa kuuzia magari ambapo magari yamepangwa kwa laini ndefu magari yenyewe ni ya aina mbalimbali. Mahali penyewe pako na simiti ya rangi ya nyeupe na pia magari yenyewe ni yenye rangi mbalimbali ambapo kuna gari ya nyeusi, gari ya rangi ya jivu na vinginevyo.

Sokoni ambapo watu wanaonekana wako na mwavuli, wanao kikiingia jua, sokoni kwenyewe watu wengi wamekaa hapo na wanaona kuuza nyanya na vingine vilivyoko kwenye soko hiyo. Watu wamejaa kwenye soko hiyo ambapo jua imewawakia.

Noti za kiasili za Kenya za shilingi elfu moja zilizowekwa kwenye meza ambapo noti zenyewe ni nne. Hii inajumuisha ya hesabu ya noti za shilingi elfu nne. Meza zilizowekelewa juu ni yenye rangi ya kahawia, ambapo pia ni taa imewashwa.

Jumba ndogo lililo na chuma iliyo zingira nyumba yenyewe lililo andikwa mpesa. Ambapo apo palipo andikwa mpesa ni penye rangi ya kijani na mpesa maandishi yenyewe yameandikwa kwenye rangi ya nyeupe. Mtu aliyekua hapo amevalia nguo ya rangi ya samawati.

Noti hizi ni za Kenya ambazo ni za shilingi elfu moja. Zimeshikiliwa katikati ya vidole vya mtu. Na noti zenyewe zimechorwa majumba iliyo kwenye noti na vilevile ziko kwenye rangi ya hudhurungi.

Sokoni ambapo kuna viatu vilivyoanikwa na vinauzwa. Viatu vyenyewe viko na ni magurudumu madogo ambapo viatu vyenyewe ni vyenye rangi ya aina aina. Kuna rangi ya samawati, rangi ya nyeupe na vile vile rangi ya nyeusi.

Sokoni ambapo watu wamejaa na wanauza vitu ambapo kuna mablanketi iliyoanikwa hapo na watu wanatembea huku na kule wakitafuta kitu ambacho watanunua, watu wenyewe wamevaa nguo za aina aina yaliyo ya marangi za aina aina.

Msichana mwenye kiasili ya kizungu ameshikilia kifunguu ya gari ambapo anampatia mwanamume mwafrika ambapo kuna gari ambayo ni ya rangi ya nyekundu iliyosimama nyuma yao. Mwanamume mwenyewe amevaa suti ya nyeusi na shati ya nyeupe.

Magari yaliyosimama kwenye barabara ambapo ni magari mengi sana ,magari yenyewe ni yenye rangi ya nyekudu, nyeupe na mwingine yenye rangi ya jivu .Magari yenyewe yako na tairi ya rangi ya nyeusi ,ambapo yamesimama kwenye barabara .

Matatu iliyosimama kwenye barabara ndogo ambapo matatu yenyewe ipo na rangi ya nyeupe ambapo matairi za matatu zenyewe ni rangi ya nyeusi. Matatu yenyewe ni matatu kubwa ambapo imesimama chini ya mjengo ambao ulio juu yake.

Sokoni ambapo kuna matunda ya aina mbalimbali. Kuna matunda ya ndizi, matunda ya maembe, vilevile pia kuna nyanya zilizowekwa kwa carton box na pia viazi. Pia kuna mahindi mbichi, pamoja na karoti mbichi ambapo pia kuna mboga za kabeji zilizowekwa hapo kando.

Wanawake watatu waliosimama kwenye teller four, teller five na teller six ambapo wanashughulikiwa na walio upande mwingine. Mwanamke mmoja amevalia suti ya nyeusi , mwingine amevalia nguo ya nyekundu na mwingine amevalia vilevile nguo ya nyeupe.

Viazi pamoja na vitunguu pamoja na nyanya zilizowekwa kwenye soko ambapo viazi zenyewe ni zenye rangi ya kahawia, vitunguu vyenyewe ni vyenye rangi ya nyekundu pamoja na tomato zenye rangi ya nyekundu, zilizowekwa sokoni ambapo zimepangwa kila aina mbali mbali.

Magari aina mbalimbali yaliyopaki kwenye uwanja ambapo gari zenyewe zipo pia na rangi mbalimbali. Kuna gari zenye rangi ya nyeusi na zingine zenye rangi ya nyeupe. Watu wameegemea kwenye gari hizo ambapo wanatazama mbele, ambapo wengine wamevaa nguo zenye rangi ya nyeupe na wengine wamevaa nguo zenye rangi ya nyeusi.

Sokoni ambapo matunda yamepangwa vizuri, ambapo kuna matunda mengi ya aina aina. Vile vile kuna matunda yenyewe yako kwenye rangi tofauti tofauti ambapo kuna matunda ya pasion ,matunda ya maembe, matunda ya ndizi, ambapo yamepangwa kwenye soko na kadhalika.

Noti ambazo zimeshikiliwa na mtu. Noti zenyewe kuna noti moja iliyo ya shilingi ya mia tano na noti zinginezo ni za shilingi elfu moja. Noti yenyewe imechorwa mtu ambapo noti yenyewe ni ya nchi ya Kenya.

Magari yamepaki kwenye uwanja ambapo ni magari ya aina tofauti tofauti, ambapo pia vilevile yapo na rangi tofauti tofauti. Kuna miti pia ambayo iko na rangi ya kijani kibichi na mchanga na nyasi ambazo ziko hapo, zipo pia na kijani, rangi ya kijani kibichi.

Sokoni ambapo mboga za kienyeji zimewekwa kwenye magunia na zimetandazwa kwenye magunia ambapo zimefunikwa huko juu na nguo ama tenti iliyowekelewa juu ambapo muuzaji anamuuzia msichana aliyesimama hapo. Msichana mwenyewe amevalia sweta ya rangi ya nyekundu, long'i ya rangi ya nyeusi na viatu vyenye rangi ya jivu.

Magari kadha yaliyosimama kwenye uwanja ambapo yapo na rangi tofauti tofuti, kuna gari lenye rangi ya nyeusi na gari lenye rangi ya nyeupe. Gari lenye rangi ya nyeusi liko pia na tairi zenye rangi ya nyeusi.

Noti zilioko kwenye meza ambapo noti zenyewe ni za shilingi elfu moja taslimu ya Kenya ambapo noti zenyewe ni nne na hiyo inafanya zikuwe elfu nne. Noti zenyewe ni za rangi ya kahawia pamoja na manjano kwa umbali ambapo zimewekelewa kwenye meza.

Sokoni ambapo panauzwa viatu , viatu vipo kwenye rangi ya aina aina ,kuna rangi ya kahawia ,kuna rangi ya nyeupe, kuna rangi vilevile ya nyekundu. Viatu vyenyewe vimepangwa kwenye mstari ambapo vimewekelewa juu ya maboksi ,na zingine zimeanikwa kwenye makamba.

Noti za shilingi elfu moja zilizowekelewa chini noti zenyewe ni za nchi ya Kenya ambapo ziko na rangi ya kahawai noti zenyewe zipo na rangi tofauti tofauti kuna rangi ya kahawai na rangi ya nyekundu na rangi ya kijani kibichi.

Magari yaliyosimama kwenye barabara ambapo magari yenyewe ni matatu na yapo kwenye rangi ya nyeupe, magari yenyewe yapo na tairi, gari ya rangi ya nyeusi ambapo yamesimama nje ya mjengo kwa barabara.

Duka lililozingirwa na chuma ambapo duka lenyewe liko na mlango ulioandikwa M-Pesa na mlango wenyewe umepakwa rangi ya kijani kibichi. Hapa kwenye mlango kuna benchi ambayo iko hapo na iko kwenye rangi ya kahawia. Mtu anahudumiwa kwenye duka hiyo, mtu mwenyewe amevalia nguo ya samawati.

Duka lililo na milango ya chuma ambapo milango yenyewe ni ya rangi kijani kibichi na imeandikwa Mpesa na bamba hapa. Duka lenyewe liko na magunia na makaratasi ambayo yameanikwa kwenye milango na yanauzwa.

Duka lililo na ngazi tatu nje, limechorwa M-pesa kwa milango yenyewe ambayo milango yenyewe ni ya rangi ya kijani kibichi na pia kuna maji iliyowekelewa hapo nje na ndoo vilevile imewekelewa hapo nje.

Soko ni ambapo wauzaji wanauza vitu kadhaa kadhaa ambapo kuna vitu aina ya matunda, matunda aina ya machungwa, na ndizi ambapo pia kuna viazi hapo, na pia kuna samaki. Wauzaji hawa kuna wenye wamekaa kwenye viti na waliosimama ambapo jua imewaangazia.

Sokoni ambapo kuko na ndizi, ambapo ndizi moja ni mbichi, na nyingine imeiva. Ndizi moja iko kwenye mgomba wa kijani kibichi, ambapo ndizi zenyewe ni kijani kibichi, na ndizi zilizomo hapo kando ni zenye rangi ya manjano.

Mapambo yenye shanga yaliyoko kwenye soko ambapo imeanikwa kwenye soko. Shanga zenyewe ziko kwenye rangi ya tofauti tofauti, kuna shanga za rangi ya samawati, kuna shanga za rangi ya machungwa, na vile vile pia shanga zenye rangi ya manjano.

Magari yaliyopaki kwenye uwanja ambapo gari ni za aina aina pamoja na rangi tofauti tofauti. Gari lililo hapa mbele ni lenye rangi ya jivu ambapo pia liko na matairi za rangi ya nyeusi. Hapo kando kuna miti iliyo na rangi ya kijani kibichi vilevile kwa uwanja ni nyasi zilizo za rangi ya kijani kibichi.

Duka lililokuwa na mchoro wa pesa hapo nje ambapo mbele ya duka lenyewe kuna baiskeli lililoshikiliwa na mtu. Baiskeli yenyewe ikona rangi tofauti tofauti. Kuna rangi ya kijani kibichi na vile vile rangi ya manjano. Kwenye duka hapo ndani kwa mlango kuna friji iliyo na rangi ya nyeupe na iliyo na soda ambazo zinauzwa na mwenye duka.

Viatu vya akina dada vilivyotengenezwa na ngozi ambavyo viko kwenye rangi ya nyeusi vilevile na rangi ya kahawia, vimewekwa kwenye mti ambapo vinauzwa, na anayeuza amesimama hapo aliye na shati yenye rangi ya grey na long'i yenye rangi ya samawati .

Magari yaliyosimamishwa kwenye parking , ambapo magari yenyewe ni ya aina ya Mercedes Benz na mengineyo. Gari zenyewe ziko na rangi kadha wa kadha, ambapo kuna gari za nyeusi na gari za nyeupe zilizosimama kwenye parking .

Mapambo yenye aina ya rangi ya mbalimbali na vilevile aina mbalimbali, imeanikwa ambapo mapambo yenyewe iko na rangi ya manjano, iko na rangi ya nyeupe, iko na rangi ya nyekundu na vilevile rangi ya nyeusi, imewekwa hapo ambapo imeanikwa na inauzwa.

Kampuni la magari ya Hyundai ambayo iko na magari nje ambapo yanaonekana kuuzwa, magari yenye magari ambayo ni rangi ya nyeusi na nyeupe.

Magari yaliyopaki kwenye uwanja ambapo gari moja liko na rangi ya nyeusi na lingine liko na rangi ya grey . Magari yenyewe yako na matairi ambayo ni ya rangi ya nyeusi na mataa yao ya nyuma ni rangi ya nyekundu.

Simu iliyoshikiliwa ambapo simu yenyewe ni ya rangi ya jivu na aliyeshikilia simu yenyewe amevalia nguo yenye rangi ya kijani kibichi. Hapo kwa ukuta kuna ukuta umepakwa rangi ya kijani kibichi na imeandikwa lipa na M-Pesa kwenye ukuta huo.

Noti za shilingi mia zilizowekelewa hapo ambapo zimeandikwa shilingi mia moja. Noti zenyewe ni rangi ya kahawia pamoja na rangi ya nyekundu, rangi ya kijani kibichi. Noti zenyewe zimechorwa mtu aliyevaa suti na tai.

Tangazo la insurance ya AAR ambapo inawahimiza watu kuchukua hii insurance inayoleta insurance katika mlango wako wa nyumba ambapo kwenye tangazo hii kuna nyumba iliyowekelewa bango lililochorwa msalaba, ambapo msalaba wenyewe ni wa rangi ya nyeupe iliyozingirwa na ya rangi ya nyekundu.

Bango la CIC Familly Medisure Insurance lipo na watu watatu ambapo wawili ni watu wazima, mwanamke na mwanamume na pia kuna mtoto ambaye wanaonekana wamefurahia sana. Mtoto amenyoosha mkono kwenye tarakilishi ambapo wanaonekana wamefurahia sana.

Usiku ambapo matatu imesimama kwenye barabara. Matatu yenyewe ni ya rangi ya nyeupe ambapo iko na tire zake, tairi za rangi ya nyeusi. Matatu yenyewe imewasha taa za nyuma ambapo kuna taa ya nyekundu na vilevile taa ya manjano.

Bango la Insurance Cover la Bodaboda Insurance Cover, ambapo linahimiza watu waliokuwa na boda boda wanaweza chukua insurance ambapo kuna insurance ya elfu tatu na insurance ya elfu sita. Bango lenyewe lipo na rangi ya manjano, pamoja na rangi ya nyeusi.

Watu watatu wamesimama kwenye barabara ambapo wanaume wawili na msichana mmoja ambapo wamefurahia na wanaangalia kitu kwenye simu ya mwanaume mmoja. Mwanaume mwenyewe amevalia suti ya nyeusi na tai na vilevile shati ya nyeupe. Msichana amevaa shati ya rangi ya kahawia na long'i ya nyeupe. Mwanaume aliye katikati amevalia shati ya nyeupe na long'i ya nyeusi.

Duka lililoandikwa Mount Kenya Milk Depot ambapo duka lenyewe ni la maziwa, ambapo limechorwa maziwa, chupa za maziwa kwenye milango, na iko kwenye rangi ya samawati. Juu ya duka kuna nyumba zilizoko ambapo ni zenye rangi ya kahawia.

Dukani ambapo kuna uzo viatu. Duka lenye limeandikwa Darling. Find your beautiful . Ambapo viatu vyenyewe viko kwenye rangi tofauti tofauti, kuna rangi ya nyekundu, kuna rangi ya nyeupe, kuna rangi ya samawati. Mtu anayepita hapo amevaalia nguo ya rangi ya samawati pamoja na yebo yebo.

Mtu aliyeshikilia simu ambayo inaonyesha services za M-Pesa ambapo kuna send money, withdraw, buy airtime , lipa na M-Pesa, loans and savings, my account , ambapo vitu zenyewe viko kwenye rangi ya kijani kibichi na kuna ukuta hapo nje, hapo nyuma ya huyo mtu aliyeshikilia simu yenye rangi ya kahawia.

Barabarani ambapo magari ya aina ya rangi tofauti yamepaki ,ambapo jua limeng'aa kwenye magari yenyewe, magari yenyewe ni aina ya Mercedes, Jeep ambapo kuna gari ya rangi la nyeusi na ya rangi nyeupe vilevile.

Bango la Letshego ambapo ni insurance cover ambapo bango lenyewe liko na nyumba iliyowekelewa kofia juu. Kofia yenyewe iko na rangi ya nyekundu na nyumba yenyewe ni ya rangi ya nyeupe na mabati ni ya rangi ya nyeusi.

Magari kadha wa kadha yapo kwenye duka la kuuzia magari ambapo magari yenyewe ni ya aina mbalimbali na vile vile rangi mbalimbali. Jua imeng'aa kwenye magari yenyewe ambapo madirisha ya nyumba hii mahali hapa pa kuuzia magari yanaonekana kukuwa transparent ambapo magari yanauzwa na yapo kwenye rangi mbalimbali.

Noti ya nchi ya Kenya ambayo ni noti ya shilingi elfu moja. Noti yenyewe iko kwenye rangi ya kahawia ambapo kuna mchoro wa mtu aliyekaa hapo na imeandikwa shilingi elfu moja.

Risiti ya kampuni ya Kenya Ports Authority ambapo iko na mchoro wa Kenya Ports Authority, ambapo mchoro wenyewe na maandishi yameandikwa katika rangi ya nyeusi ambapo ni revenue receipt .

Matunda yaliyowekwa kwenye gunia ambapo kuna matunda aina mbalimbali. Kuna matunda ya tikiti maji na matunda ya maembe. Tikiti maji ni matunda ambayo iko na rangi ya nyekundu ndani ambayo iko na maji mengi. Imeekwa kwenye gunia ambapo iko na rangi ya kijani kibichi.

Duka lililoandikwa M-Pesa, ambapo mtu amesimama apo nje na kuna maandishi iliyoandikwa photocopy, auto spares na vilevile M-Pesa. Duka lenyewe liko na rangi limepakwa rangi ya kijani kibichi na vilevile mtu aliyesimama hapo mbele amepakwa, amevaa nguo, yenye rangi ya kijani kibichi na vesti .

Magari mbalimbali yaliyo kwenye uwanja ambapo gari lililo karibu ni gari lililo na rangi ya makaa, ambapo tairi yenye gari hili liko na rangi ya nyeusi. Gari lenyewe liko na taa huku nyuma lenye rangi ya nyekundu.

Sokoni ambapo matunda yamewekwa kwa basket ambazo zimetandazwa katika soko yenyewe, matunda haya ni ya aina mbalimbali ambapo vilevile pia iko na rangi mbalimbali kama rangi ya manjano, rangi ya nyekundu, rangi ya kijani kibichi ambapo imewekwa hapo na inauzwa.

Magari yaliyosimamishwa ambapo magari yenyewe ni ya aina wa aina. Kuna magari yenye rangi ya nyekundu, yenye rangi ya nyeupe, yenye rangi ya samawati, yenye rangi ya nyeusi. Magari yenyewe yamepangwa katika laini ndefu ambapo wamesema isimame.

Viatu vilivyo kwenye soko ambapo vimepangana kwenye laini iliyo ndefu ndefu ambapo kuna viatu vya aina aina. Kuna viatu vya rangi ya kahawia, kuna viatu vya rangi ya nyeusi na kuna viatu pia via rangi nyekundu.

Msichana aliyesimama kwenye duka, ambapo anashikilia kifaa cha kuchotea mafuta, ambapo kuna pia Daipers za watoto wadogo zilizowekwa juu ya kabati. Msichana mwenyewe amevalia nguo ya nyeusi na sketi ya rangi ya samawati.

Friji iliyowekewa soda ambapo kuna duka hapo kando iliyoandikwa M-Pesa. Pia kuna kreti za viazi zilizowekwa hapo nje. Viazi zenyewe pamoja na kreti ni zenye rangi ya kahawia na duka lenyewe ni lenye rangi ya kijani kibichi ambapo friji ni lenye rangi ya nyekundu.

Magari yaliyowekwa kwenye lori kubwa ambalo magari yenyewe ni magari manne yenye rangi kadha wa kadha .Rangi iliyo kwa magari mawili ni nyeupe na rangi iliyo kwa magari mawili mengine ni rangi ya nyeusi yaliyowekwa kwa lori lenye gari ya grey .

Mjengo uliokua na machuma ambapo chuma zenyewe ni chuma za kutengenezea gari na ziko kwenye rangi tofauti tofauti. Kuna rangi ya manjano na rangi ya nyeupe. Vifaa vyenyewe viko kwenye ndani ya nyumba iliyo na rangi ya jivu.

Duka lililojengwa na simiti ambapo kuna maandishi yaliyoandikwa mpesa iliyo na rangi ya samawati na lingine lililo na rangi ya kijani kibichi. Duka lenyewe liko na kreti ya soda iliyoekwa hapo nje.

Bango la insurance inayoitwa Kenya Orient ambayo inahimiza watu ya kwamba wanaweza kuchukua insurance wakiwa kwenye simu yao na wakiwa na simu yenyewe, bango lenyewe liko na mtu alishikilia simu na anajaribu kuangalia mambo ya insurance ya Kenya Orient.

Pesa za kikenya za shilingi ishirini pamoja na shilingi kumi kumi zilizowekwa pamoja ambapo zimewekwa hapo chini na yangi yake ni rangi ya kahawia katikati na rangi ya nyeusi huku mwisho mwisho.

Bango la insurance ambalo linahimiza watu kuchukua insurance , ambapo liko pia na third party only car insurance . Kwenye bango lenyewe, liko na gari la rangi ya manjano na msichana aliyesimama nje na wanahimiza ya kwamba wanaweza wakalipa elfu saba na mia tano na sabini na nne, kila mwaka.

Ndizi zilizowekwa kwenye gunia ambapo kuna ndizi zenye rangi ya manjano na zingine zenye rangi ya kijani ambacho sio kijani kibichi bali kijani iliyokaribia rangi ya manjano. Ndizi zenyewe ziko kwenye mgomba tofauti tofauti na zimewekelewa kwenye soko.

Duka lililo na milango mitatu ambapo mlango mmoja ni wa rangi ya kahawia. Milango mingine miwili ni ya rangi ya samawati. Duka lililo katikati limesimamwa na mtu ambapo mtu mwenyewe amevalia shati ya rangi ya nyeupe pamoja na long'i ya rangi ya samawati vilevile.

Bango lenye insurance ambapo linahimiza watu kuchukua insurance ya hata piki piki, ambapo inaeleza kuwa mwaka mmoja ni elfu nne na miezi sita ni elfu mbili mia tano. Bango lenyewe liko na piki piki ambapo piki piki ni ya rangi nyeusi.

Tairi ambalo ni rangi ya nyeusi, ambapo kuna rangi pia ya nyeupe hapo kando. Ni tairi lenye gari linaloitwa Audi, ambapo lina linaonekana kuwa limepaki kwenye parking lot .

Simu iliyoshikiliwa na mtu kwa mkono ambapo ikona app ya Mpesa ambapo kuna pesa ambazo ziko kwa simu hapo tunazoziona ambapo kuna rangi ya nyekundu kwenye hayo maandishi yenye yako kwa simu na rangi vilevile ya nyeusi.

Lori kubwa ambalo liko barabarani limebeba magari ambayo aina yenyewe ni ya rangi ya nyeusi. Magari mengine pia yako kwenye barabara, lori moja na lori lingine ambayo ni ya rangi nyeupe, yako barabarani yanaelekea mji mwingine.

Wanaume wawili wanajadiliana ambapo mwanaume mmoja anaweka mafuta kwenye gari na mwanaume mwingine amesimama anaangalia mwanaume mwingine akiweka mafuta kwenye gari. Wanaume hawa wamevaa shati ya nyeupe ambapo mmoja amevalia suti juu na mwingine amevaa shati ya nyeupe.

Duka lenye milango ya chuma ambayo kuna mlango mmoja uliokuwa na rangi ya kijani kibichi. Mwanaume ameinama kwenye stuli amekaa chini. Kuna champali za rangi ya manjano.

Magari kadhaa ambayo yamesimama ambapo magari yenyewe ni ya aina mbalimbali, kuna gari lenye rangi ya kahawia, kuna gari lingine lenye rangi ya nyekundu, kuna gari ya nyeupe na vile vile rangi ya nyeusi ambapo yamesimama kwenye simiti kwenye ndani ya nyumba.

Bango la Jubilee Health Insurance ambayo inasisitiza kuanzishwa kwa medical cover ya cover boda ambapo mtu anahimizwa kulipa shillingi mia tano kila mwezi ambapo anaweza kuonekana katika hospitali anapokuwa mgonjwa.

Bango la Insurance Policy ambayo inaashiria insurance ambapo bango lenyewe liko na watu watatu ambapo wawili ni mwanamke na mwanamume na mwingine ni mtoto ambao wanaonekana wamefurahia.

Sokoni ambapo kuna matunda ya kila aina; maembe, machungwa, ndizi, soko lenyewe liko na karatasi ya nylon iliyo wekwa juu, ambayo imetumika kushikilia matunda yenyewe, ndizi zenyewe zinazoonekana hapo.

Magari matano yanaonekana kuwa yamepaki katika uwanja. Mtu anaonekana amesimama katika gari ambalo lililopaki katikati ya magari mengine mawili. Magari yenyewe ni ya aina ya Nissan hayo ni hayo mawili alafu rangi ni ya nyeusi na samawati.

Magari kadha wa kadha yamepaki kwenye uwanja ambapo kuna gari la nyeusi gari la nyeupe na lori lingine la nyeusi. Uwanja wenyewe una nyasi zilizomea nyasi zenyewe ni rangi ya kijani kibichi. Magari yenyewe kuna moja imeandikwa Isuzu hapo yamepaki kwa uwanja.

Noti zilizowekwa kwenye meza ambapo kuna noti ya shilingi ya mia mbili na vilevile noti ya shilingi hamsini. Mtu ameishikilia noti hiyo ya shilingi mia mbili ambapo pia hapo kando tunaona kuna coins za shilingi ishirini ishirini.

Gari la lenye rangi ya nyeupe, limesimama ambapo lipo na mataa ya tairi za nyeusi, gari lenyewe limeonekana limesimama na mataya yanaonekana yamewaka ambapo kuna taya nyeupe, na huku nyuma ni taya ya nyekundu inayoonekana kwenye gari hilo lililosimama nje.

Ndizi ama matoke yapo kwenye ndoo za nyeupe. Kuna vitunguu vya matawi vilivyo hapo. Viazi vitamu vyenye rangi ya nyeupe na rangi ya nyekundu vipo hapo. Na ndizi zenyewe zimewekwa katika ndoo. Kuna pia gunia ya samawati ambayo iko hapo kando.

Mboga zenye aina tofauti zimeanikwa, ambapo kuna mboga ya dania, kuna mboga za kienyeji na vile vile kuna tunda la damu ambazo zimeekwa hapo. Mboga zenyewe ziko na rangi ya kijani kibichi na hilo tunda la damu liko na rangi ya nyekundu.

Sokoni ambapo tunaona kuna ndizi, kuna tomato ambayo ni nyanya pia, kuna karoti kuna viazi na kuna mahindi. Inaonekana pia kuna spinach na watu wanajaribu kununua nunua, tunaona pia wakitembea hapo wakijaribu kununua na pia kuna makabichi.

Mahali pa kununulia gari ambapo kuna gari kadha wa kadha na gari lenyewe ni la rangi ya nyeusi ambayo iko na matairi za rangi ya nyeusi na iko na nyeupe kwa umbali na pia kuna rangi ya nyekundu katika mataa.

Viatu vinavyojulikana kama croksi , vipo kwenye meza ambavyo vinaoonekana kuuzwa. Viatu vyenyewe ni vya kutembelea ukiwa nyumbani ama watoto pia wanaweza kutembelea. Viatu ni vya rangi nyingi kuna vya manjano, vya samawati na nyingine.

Msichana anaonekana ameshikilia kifaa cha kuangalia pesa. Tunaone pia mwanaume ameshikilia kadi ya buluuu ambapo imeandikwa Visa.

Bango la Mayfair insuarence linahimiza watu kuchukua insuarence ambapo iko kwenye nchi sita ambapo kuna bendera sita kwa bango lenyewe kuna baiskeli ambayo mtu ameanguka chini na inahimiza watu kuchukua insuarence .

Noti ya elfu moja iliyoshikiliwa na mtu ambapo kuna noti nyingine ya hamsini hapo kando. Zimeekelewa juu ya meza.

Lori lenye rangi ya manjano limebeba magari yenye aina mbalimbali ambapo gari zenyewe pia ziko na rangi mbalimbali. Kuna gari hapo ya manjano, gari ya nyeusi, gari ya nyekundu, gari zenyewe pia zingine ni za nyeupe. Lori inaonekana kuzisafirisha gari zenyewe kutoka mahali pamoja mpaka mahali pengine.

Wamama wanauza kwenye soko ambapo kuna kadha wa kadha wa vitu kama machungwa, avocado , ndimu, paipai. Wamama wenyewe wamevalia maleso mawili na masweta, na tunaona pia kuna stuli hapo na mandoo.

Magari ya aina mbalimbali yanaonekana kupelekwa kwenye nchi ama pahali pengine. Magari yenyewe ni mengi, yamebebwa katika lori. Lori yenyewe iko na rangi ya chungwa. Miti pia iko uko nyuma yenye rangi ya kijani kibichi.

Matunda yaliyoanikwa kwenye sokoni ambapo kuna matunda ya kila aina aina vile vile kuna ndizi kuna maembe yenye rangi ya nyekundu na maembe mengine yenye rangi ya manjano. Ndizi ziko kwenye rangi ya manjano pia kuna nanasi ambayo iko hapo pia yenye iko na rangi ya kijani kibichi.

Nyanya zilizoiva, vitunguu, ndimu, pilipili hoho yenye rangi ya kijani kibichi, manjano na nyekundu, karoti na matunda kadha wa kadha.

Duka lenye rangi ya kijani kibichi na samawati. Duka lenyewe liko na bidhaa mbalimbali ambayo yamepangwa vizuri kwenye mashelfu ambayo yako ndani ya duka na duka lenyewe liko mabati huko nje.

Duka linaloitwa kieni dairy product limited ambalo ni duka la maziwa ambapo mtu amesimama hapo nje anajaribu kununua maziwa, duka lenyewe liko na rangi ya nyeupe hapo nje na pia liko na ndoo mbili ambazo zimepangana hapo nje.